Vijana wawili wanatumia kompyuta mbele ya skrini kubwa yenye maudhui ya elimu, ikionyesha michoro na alama ya video. Kofia ya mahafali kuashiria mafanikio ya kitaalamu. Mandhari hii inasisitiza ujifunzaji mtandaoni na matumizi ya teknolojia katika kujikuza kielimu.

Mtu mmoja ameshika kitabu wazi huku mwingine akitumia kompyuta yenye maandishi ya Learning na alama za kielimu. Mandhari hii huibua muunganiko wa maarifa ya jaji na teknolojia ya kisasa. Mazingira haya yanahimiza kujifunza kwa njia mbalimbali.

Mtu anaketi mezani katika ofisi ya nyumbani akirekebisha tai mbeke ya skrini ya kompyuta na vifaa mbalimbali vya kazi vikiwa mezani. Kabati la mbao na ishara la, lift, kuongeza mvuto wa mapambo ya ndani. Mandhari huakisi mazingira ya kazi yenye utulivu na mpangilio wa kibinafsi.

Watu wawili wameketi juu ya vitabu vikubwa wakitazama kinyume kila mmoja akitumia kompyuta mpakato. Mandhari hii huwasilisha ari ya kujifunza, ubunifu na matumizi ya maarifa katika mazingira ya kisasa.

Mtu ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato huku madirisha ya tovuti tano yakielekea karibu naye yakionyesha kazi mbalimbali za kidijitali. Mandhari ya ofisi yenye mwangaza hafifu na watu walioko mbali inaongeza hisia za shughuli nyingi. Taswira hii inaangazia mazingira ya kazi ya kisasa inayotegemea teknolojia.

Mtu ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato akiwa na daftari na kalamu mkononi. Mazingira ya ndani yenye mimea na picha ya ukutani yanaonyesha utulivu wa kujifunza nyumbani au kufanya kazi binafsi.

Watoto wawili wamelala kitandani. Mmoja anaonyesha kitu kwenye skirini ya kmpyuta mpakato nyeupe huku mwenzake akitazama kwa makini. Wanaonekana kushughulika kwa umoja katika shughuli ya kujifunza au kuburudika.

Mtot aliyevalia sweta ya samawati ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato na daftari wazi akiwa ndani ya chumba chenye vitabu na mmea wa kijani. Mpangilio huu wa makini unaonyesha mazingira ya kujifunza nyumbani kwa utulivu na umakini wa kazi ya akili.

Mikono inatandika juu ya kibodi na- ya kompyuta mpakato huku michoro ya kidijitali kama vitabu, barua, ramani na kofia ya makafali ikizunguka mazingira haya yanaibua dhana ya kujifunza mtandoani kwa urahisi na kwa muangalio wa kimataifa. Teknolojia hutumika kukuza maarifa bila mipaka ya eneo.

Mtu ameketi ofisini akiwa kwenye mkutano wa video na washiriki kadhaa wanaonekana kwenye skrini kubwa. Kompyuta ndogo mezani inaonyesha grafu na chati za taarifa za kazi. Mazingira yanadokeza ushiriki wa kazi za mbali kwa njia ya kidijitali.

Mtu ameketi mezani akishiriki mkutano wa video wenye washiriki tisa katika skrini ya kompyuta. Karatasi mkononi na vifaa vya mezani vinaashiria mazingira ya kazi nyumbani au ofisini. Mazingira hayo yanaonesha ushiriki wa mawasiliano katika kitaalamu kwa njia ya kidijitali.

Mtoto ameketi mezani akiandika kwa kalamu huku akifuatilia somo kupitia komputa kibao ilyoonyesha video ya mtu akizugumza. Mazingira ya nyumbani yenye utulivu yanadokeza ujifuzaji wa mbali kwa kutumia teknolojia madhari hii inaangazia mabadiliko ya elimu katika teknolojia.

Kompyuta mpakato inaonyesha profaili ya kuhitimu kwenye ukurasa wa mtandao. Pembeni kukiwa na simu yenye ikoni ya kijani. Daftari wazi lina miwani na penseli huku karatasi cha majano na kikombe chekundu vikiwa karibu mpangilio huu unasisitiza mazingira ya kujifunza kwa njia ya mtandao au kazi ya mbali.

Mtu ameketi ofisini akiwa amevaa blauzi rasmi na miwani akitazama kompyuta kubwa mbele yake. Mwangaza wa asili kutoka madirisha makubwa hujaza chumba ikionyesha mazingira ya kazi ya kisasa. Mandhari hii inasisitiza utulivu na umakini katika shughuli za kitaalamu .

Ubao wa kidijitali unaonyesha mchoro wa pia huku watu watatu wakiwasiliana kwa njia tofauti kupitia kompyuta , simu na kalamu ya kieletroniki. Vitabu, darubini na kikombe vinazunguka mandhari hii ya kujifunza. Mpangilio huu unaangazia elimu ya kisasa inayochanganya teknolojia na mbinu za kawaida.

Mtu ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato huku akisikiliza kwa kutumia mpokeo sauti. Daftari lililo wazi, anaandika kwa kalamu kana kwamba ananuku au kufanya kazi ya kitaalamu. Mandhari ya jikoni iko nyuma yanasisitiza mazingira ya kazi nyumbani yenye utulivu.

Watu wawili wanashirikiana kwenye meza ya nje, mmoja anaelekeza kwenye skrini ya kompyuta ndogo huku mwingine akiandika kwa kalamu ya samawati kwenye daftari. Kompyuta, daftari, kikombe cha kahawa na mandhari ya kijani yanasisitiza mazingira ya kujifunza au mjadala wa kazi kwa utulivu.

Vifaa vya elimu kama vitabu, daftari, kalamu na rangi imepangwa kuzunguka kompyuta mpakato yenye ramani kwenye skrini. Kofia ya kuhitimu na saa ya mezani inasisitiza mandhari ya masomo na mafanikio. Muundo huu unawakilisha mazingira ya kujifunza yenye ubunifu na utayari wa kitaalama.

Mtu ameketi kwenye kochi akiwa na kompyuta mpakato na vipokea sauti. Pembeni mkiwa begi la mgongoni ,ukuta wa samawati na mapambo ya nyumbani huwekwa mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa utulivu. Taswira hii inaangazia mtindo wa kisasa wa kufanya kazi kutoka nyumbani.

Watoto kadhaa wameketi darasani wakitumia miwani ya teknolojia ya virtual reality kujifunza kwa njia ya kipekee. Mandhari ya rangi angavu na ukuta wa kisanii huongeza hali ya mwingiliano. Taswira hii inaangazia ubunifu wa elimu ya kisasa, unaochochea hisia na maarifa kwa njia mpya.

Mtu ameketi ofisini akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Amevaa koti la samawati na saa ya dhahabu mkononi. Pembeni kuna kikombe cha kahawa na mmea mdogo huku nyuma mtu mwingine akiendelea kufanya kazi yake. Mwanga wa asili huangaza chumba kupitia dirisha.

Watu wanne wameketi mezani, wakishiriki majadiliano ya kikazi. Wakiwa na kompyuta mpakato na Karatasi za kazi. Manthari ya nyuma ina masanduku yenye nembo ya google digital scales for Afrika yakionyesha mazingira ya mafunzo ya kidijitali.

Skrini ya kompyuta inaonyesha maandishi ya ujifunzaji mtandaoni yakizungukwa na alama za kiteknolojia kama kompyuta, mawasiliano na ishara ya nyumbani. Mandhari inaangazia matumizi ya teknolojia katika kujifunza kwa njia ya mtandao, ikisisitiza elimu ya kisasa isiyohitaji uwepo wa darasani.

Mwanamke amevaa kwa mtindo wa kisasa, akiwakilisha ukweli halisi. Amesimama mbele ya mabango yanayohusu masomo ya kidijitali. Bango moja linaelezea safari ya kujifunza katika ulimwengu wa mtandaoni kwa njia ya kujifunza kwa kuchukua kozi. Bango jingine linaelezea safari ya kuvutia ndani ya mwili wa binadamu hadi kufikia kwenye seli.

Msichana ameketi kwa utulivu kwenye koti la kijivu, akiwa amevaa vichwa vya sauti, huku akitazama kompyuta mpakato. Meza mbele yake ina kitabu kilichofunguliwa. Glasi ya maziwa na chombo cha kalamu za manjano. Mandhari ya nyuma yanasisitiza hali ya utulivu na umakinifu.

Mikono ya mtu yakiwa kazini kwenye kompyuta mpakato. Huku kitabu kilichofunguliwa, simu ya mkononi, karatasi, na kalamu vikiwa mezani. Kikombe cha kahawa kiko upande wa kushoto, kikiongeza hali ya utulivu na umakini kazini.

Mtu ameketi mezani akiandika kwa makini kwenye daftari huku kompyuta mpakato ikiwa mbele yake. Mwanga wa jua waangaza kupitia dirisha lililo nyuma yake na jikoni linaonekana kwa umbali likiwa na vifaa vya kawaida vya nyumbani. Mazingira haya yanatoa taswira ya utulivu na umakini kazini au katika masomo.

Mikono ya mtu imeegemea kwenye kompyuta mpakato yenye skrini mbili huku akiandika kwa umakini kwenye kibodi. Skrini ye mbele inaonyesha maandishi na skrini ya pili imeinuliwa nyuma kwa matumizi ya ziada. Mazingira yanatoa taswira ya kazi ya kitaalamu au masomo ya mtandaoni.

Wanafunzi wawili wameketi darasani wakishirikiana kutumia kifaa cha kidigitali aina ya tablet .Mmoja akishikilia na mwingine akionyesha kitu kwenye skrini. Ubao wa chati uko nyuma ukiwa na maandishi. Madawati ya mbao yanaonekana kuchaka. Mavazi yao ya rangi mbalimbali yanaongeza mvuto wa mazingirana ya kujifunza kwa kutumia teknolojia.

Wanafunzi wameketi darasani wakitumia kompyuta, wakiongozwa na mwalimu anayewasaidia. Mandhari ya madirisha yenye mapazia mekundu huongeza mwangaza wa asili katika mazingira ya kujifunzia. Mazingira yanasisitiza ujumuishaji wa teknolojia katika elimu ya kijijini.

Rafu ndefu zimejaa vitabu vilivyo pangwa kwa mpangilio wa kuvutia meza ya mbao iliyo zungukwa na viti kadhaa inapatikana katikati ya eneo tulivu la kusomea. Mandhari hii uashiria mahali pa maarifa au tafakari.

Vitanda vitatu vimepangwa kwa mstari kila kimoja kikiwa na shuka ya kijani na taulo zilizopangwa juu. Neti za mbu zimetandikwa kutoka juu. Sakafu ya mbao inaongeza mvuto wa chumba. Ukuta wa kijani mwepesi una mapambo ya picha na meza ndogo kati ya vitanda.

Madawati mawili na viti yamepangwa chini ya kitanda cha juu cha mbao kila sehemu ikiwa na taa na kabati la kuhifadhi mabati. Mpangilio huu hufaa kwa mazingira ya kujifunza ya nyumbani kwa wanafunzi wawili. Mazingira haya ni ya utulivu na yaliyobuniwa kwa matumizi bora ya nafasi.

Vyombo vinne vya kukimbia vimepangwa kwenye chumba chenye kuta za kijani na sakafu yenye muundo wa mistari. Dirisha kubwa lenye mwamba huingiza mwanga wa asili unaoangaza eneo hilo la mazoezi. Mazingira ni safi na tulivu kwa mazoezi ya ndani.

Viti na meza za rangi tofauti vimepangwa darasani vikiwa vimezungukwa na michoro ya herufi na maumbo ukutani. Mazingira haya yanasisitiza ujifunzaji wa awali wa njia ya rangi na mpangilio wa kuvutia.

Wanafunzi wameketi kwenye meza wakisoma vitabu vyenye haraka katika ukumbi mpana wenye madirisha makubwa. Mwanga wa asili unaingia kwa wingi na dari yenye hili inaongeza upekee wa usanifu. Mazingira haya yanasisitiza utulivu na umakini wa kujifunza.

Hizi ni vifaa za glasi kama mitungi na beki. Vyote vimepangwa kwenye meza nyeupe iliyo na sink katikati. Dirisha huleta mwanga wa asili huku viti na meza ya nyuma vikibainisha mazingira ya kujifunzia ya kisayansi.

Jengo limewekewa ngazi za juu linaloingia sehemu iliyofunikwa yenye rangi ya samawati na rangi ya chungwa huku mimea ikipamba upande wa lango. Ndani kuna kaunta na viti vya kusubiri likiwa na muundo wa kupea watu huduma za umma. Mazingira haya yanasisitiza mpangilio wa kirafiki katika majengo ya taasisi.

Watu wawili wameketi juu ya vitanda vya ghorofa ndani ya chumba kidogo kilichopangwa vizuri. Sakafuni kuna viatu vya kufulia na upande wa kulia kuna kabati la kuhifadhia nguo. Mazingira haya yanatoa taswira ya maisha ya pamoja yenye mpangilio.

Wafanyakazi wa afya wanajifunza kwa vitendo kumhudumia mgonjwa kwa kutumia mfano wa binadamu kitandani. Vyombo vya matibabu na grafu ukutani, vinaonyesha mazingira ya mafunzo ya kitibabu.

Vitanda vya gorofa vya chuma vimepangwa kwa mpangilio wa mstari ndani ya chumba kilicho na muonekana rahisi. Mashuka na mablanketi tofauti vimewekwa juu ya kila kitanda. Na kuna kiti pembeni pamoja na vitu vya kibinafsi vilivyotandazwa.

Maabara ya kompyuta ina safu za dawati zilizopangwa kwa mpangilio kila moja likiwa na tarakilishi, skrini na viti kwa watumiaji wengi. Ukuta wa samawati na taa za dari zinatoa mwangaza mzuri zikisisitiza mazingira ya kusomea yenye utulivu na ufanisi wa teknolojia.

Vitanda vya ghorofa vya mbao vinne vimepangwa ndani ya chumba chenye sakafu ya mbao na rangi ya ukuta ya kupendeza pamoja na viti na madirisha yenye mapazia. Muundo wa chumba unaashiria mpangilio wa malazi ya pamoja unaofaa kwa hosteli, kambi au mazingira ya mashule.

Chumba cha mikutano kimepangwa kwa ustadi kikiwa na meza na viti viliyotandazwa kuzunguka ukuta. Dirisha pana huingiza mwanga wa asili huku projekta ikining'inia kutoka juu.

Milango miwili ya mbao imefunguliwa kuingia kwenye maktaba. Juu kuna bango limeandikwa library . Ndani kuna dawati la mapokezi na kompyuta pamoja na viti kadhaa na maandishi ya tangazo kwenye mlango wa kulia. Mandhari ya sakafu ya vigae na mabango pembeni ya mlango yanasisitiza kiingilio rasmi kwa taasisi ya elimu.

Darasa lenye madirisha makubwa lina wajumuisha wanafunzi waliyoketi wakimsikiliza mwalimu anayeongoza somo kwa kutumia slidi kwenye screen . Piano pembeni na vifaa vya kisasa vinaimarisha mazingira ya kujifunza yenye ubunifu. Ujumbe wa taasisi unasisitiza dhamira ya kuanda kesho bora kwa wanafunzi.

Kitanda kikubwa chenye godoro ya mchoro ya nyeupe na kahawia kimezungukwa na meza za pembeni zenye taa nyeusi. Sakafu nyekundu na zulia la michirizi inaona mtindo wa pekee, huku pazia au mezani vikileta mwangaza wa asifu. Mandhari hii inaakisi tulivu wa malazi ya kuvutia.

Chumba kilicho na kitanda cha ghorofa cha mbao. Madirisha makubwa yenye pazia jeupe na sakafu ya mbao. Ina vifaa vingi vya msingi vya kulala na kusoma. Kuna meza ya kuchapa, kiti na kabati la nguo kwa mapangilio rahisi. Muundo huu unasisitiza matumizi ya nafasi kwa ufanisi katika malazi ya wanafunzi au wageni.

Sehemu ya kujisomea ina meza na viti vilivyopangwa kwa mpangilio, baadhi vikiwa na watu wanaofanya kazi. Mwanga wa asili kutoka madirisha makubwa, mwangaza, rafu za vitabu nyuma. Mandhari inaonyesha utulivu na makini katika mazingira ya kujifunza.

Chumba kimepambwa kwa samani za kisasa. Kitanda cheupe chenye blanketi ya beji, kiti cha mikono chenye muundo wa kuvutia na televisheni iliyo wekwa ukutani, dawati la mbao na dirisha lenye pazia ya beji kuongeza mwanga wa asili ikitoa mazingira tulivu ya starehe na utulivu kwa mgeni.

Chumba cha kulala kina kitanda kilicho funikwa shuka ya samawati, draw ya mbao upande wa kushoto ikiwa na chupa ya maji, dawa ya kuua wadudu na na vitu vingine, kiti kilicho karibu na kitanda kiko na rundo la kartasi au vitabu, taa ya ukutani ipo juu ya kitanda. Nadhari imebambwa na kipambo cheupe. Sakafu ni ya mbao ikikamilisha mandhari ya chumba cha kawaida cha nyumbani

Majengo ya chuo kikuu yamezungukwa na bustani zenye kijani kibichi huku barabara ya lami ikizunguka eneo hilo. Bango lenye bendera ya Kenya linaelekeza sehemu mbalimbali za chuo na watu wachache wanatembea karibu na majengo haya wakionekana katika shughuli za kila siku.

Maktaba yenye dari refu imepambwa na rafu ndefu za mbao zilizojaa vitabu, huku mimea ikiwa juu ya rafu hizo. Watu kadhaa wameketi mezani wakifanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato. Ukutani juu ya rafu, kuna mapambo ya vitabu yaliyopangwa kwa umbo la mviringo, yakiongeza mvuto wa kisanaa katika mazingira ya utulivu ya kujifunza.

Vitanda vya ghorofa vya chuma vimepangwa nadani ya chumba chenye ukuta wa kijani uliokauka. Magodoro ya rangi tofauti yamewekwa juu vitanda hivyo huku baadhi ya nguo zikitundikwa pembeni. Mwanga hafifu huingia kupitia madirisha madogo ukionyesha mazingira ya ndani yaliyo na hali ya uchakavu.

Dawati za mbao zimepangwa kwa mistari ndani ya darasa tupu lenye ubao mkubwa mbele. Dirisha mingi huingiza mwanga wa asili huku dari likiwa na boriti za mbao zinazoonekana wazi. Mazingira ni tulivu tayari kwa wanafunzi kuanza masomo.

Vitanda vya gorofa vya mbao vimepangwa ndani ya chumba chenye sakafu ya saruji kila kimoja kikiwa na godoro na baadhi vikiwa na mizigo ya binafsi kama mifuko na nguo. Madirisha yame ruhusu mwanga kuingia na nafasi ya chini ya vitanda imetumika kuhifadhi vifaa vingine. Mazingira inaonyesha sehemu ya malazi ya pamoja.

Wanafunzi waliovaa sare wamesimama na kuketi kwenye nyasi wakihusika kwenye shughuli ya pamoja ya nje. Mandhari yenye miti na kijisehemu cha kujisitiri huonyesha mazingira tulivu ya kujifunza kwa vitendo.

Mikono ya mtoto aliyevalia shati lenye mikono mirefu ya waridi inacheza na vikombe vya plastiki vyenye rangi angavu ama kijani, samawati na chungwa. Kila kikombe kina kifuniko cha alama za vidoti vilivyoinuka. Mtoto anashika kikombe kimoja huku akielekeza mkono mwingine kwa kikombe kingine.

Wanafunzi wameketi darasani wakitazama sampuli za mimea kupitia darubini. Mazingira ya maabara yanayoonyesha ujifunzaji wa vitendo katika somo la biolojia. Umakini wao unashiria ari ya kujifunza na uchunguzi wa kisayansi.

Mtu mmoja anashikilia kitabu wazi huku mwingine akieleza kidole kwenye maandishi wakiketi darasani. Mazingira haya yanasisitiza msaada wa moja kwa moja katika kujifunza. Hali hii huonyesha muingiliano wa elimu kwa njia ya ushirikiano.

Mtu mmoja ameketi mezani akitumia kompyuta anaandika kwa mikono miwili kwenye kibodi huku akizingirwa na vifaa vya ofisi kama mmea, glasi ya maji na mwangaza kwa dirisha. Mazingira haya yanasisitiza kazi ya ofisini au ya nyumbani kwa utulivu.

Mtoto ameketi na mtu mzima mezani wakishiriki shughuli ya kujifunza au ubunifu. Vifaa kama kalamu, vitabu na karatasi imetandazwa mezani. Mazingira yanatoa hisia ya darasa au eneo la kujifunzia.

Watoto wawili wanacheza sakafuni juu ya vipande vya rangi ya samawati na manjano. Mmoja akiwa na miguu ya bandia yenye muundo wa kuvutia. Karibu nao kuna mpira wa machungwa na chombo cha kijani chenye vichekesho vidogo yakieleza hali ya starehe na ujumuishaji kwa vitendo.

Mtu ameketi kwenye kiti maalum kinachoonekana kuwa cha kusaidia mkao au faraja akiwa na daftari mezani lenye michoro ya mioyo mwilini na maumbo mengine. Mazingira ya darasani yanajumuisha vitu vya rangi na meza ikionyesha shughuli ya kujifunza katika mazingira jumuishi.

Wanafunzi watatu wameketi kwenye dawati wakijishughulisha na karatasi na daftari wakiwa wamevaa sweta za kijivu juu ya mashati ya samawati. Mazingira ya darasa ya kawaida yanasisitiza hali ya kujifunza kwa makini.

Miguu mitupu yamesimama juu ya mkeka wenye nyuso tofauti za vitambaa. Sifungu unapamba katika eneo la nyasi. Mpangilio huu huchochea hisia za miguu kwa ajili ya mafunzo au tiba za hisia.

Watu wawili wanapaka rangi za kijani, pinki na nyeupe kwenye mbao zilizopangwa nje wakishirikiana kwa ubunifu. Mandhari ya kijani huongeza ari ya kazi kwa umoja na urembo wa mazingira. Kazi hii huonyesha bidii, mapambo na ushirikiano wa kijamii.

Mtu anashikilia kadi iliyoandikwa jogoo yenye mchoro wa mnyama huku kadi nyingine zilizoandikwa paa na panda zikiwa mezani. Mazingira yanabeba upekee wa kujifunza alfabeti na majina ya wanyama kwa njia ya picha. Uwekaji huu unaelekea kuwa wa mafunzo ya awali au darasa ya lugha.

Watoto wanne wamesimama kwa mstari wakiwa wamevalia fulana nyeupe zenye rangi mbalimbali na kupakwa , mikononi mwao ikiwa na rangi za samawati, kijani, nyekundu na ya njano. Kila mmoja ameinua mkono kuonyesha mikono yenye rangi, wakishiriki kwa furaha shughuli za ubunifu na kuchafua kwa kusudi.

Watu wawili wameketi wakitumia lugha ya alama katika mazungumuzo ya karibu. Mmoja akiwa amevalia shati la denim na kukaa kweye sofa ya kijivu. Mazingira ya ndani yanasisitiza utulivu na ujumuishaji. Sura hii inasisitiza mawasiliano jumuishi wa watu wenye uziwi.

Mtoto aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu ameandikwa mezani huku wengine wakiwa wamesimama au wamekaa kwenye korido ya shule. Ubao wa matangazo wenye picha na maandishi unatamka mazingira ya elimu na muingiliano wa kijamii. Taswira inaibua dhamira ya ujumuishaji na upatikanaji wa fursa wa sasa kwa wanafunzi wote.

Mwalimu anamfundisha mtoto irabu kwa kutumia lugha ya alama, akishika bango lenye alama za A, E, I, O na U. Mtoto amevaa sweta jekundu na anajifunza kusoma kwa ishara huku maandishi ya Kiswahili yakiwa nyuma ya ubao wa darasa. Mada zinazomfundisha ni mawasiliano, kusoma irabu na hesabu.

Mtoto amevalia fulana nyekundu akicheza piano mikono ikiwa juu ya funguo za ala hiyo. Rafu za nyuma zina vitabu na masaduku ya kuhifadhi huku mwangaza wa dirisha ukiboresha mazingira ya kujifunza, taswira hii inaangazia mazoezi ya mziki katika mazingira tulivu ya nyumbani.

Wanafunzi watatu wanashiriki kwenye shughuli ya kielimu wakiwa wameketi darasani na kutumia daftari, kalamu na alama za rangi. Uwepo wa ubao wa kijani na umaakini wa kila mmoja unaonyesha mazingira ya kujifunza kwa ushirikiano na bidii.

Mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anasoma kitabu karibu na rafu ya vitabu katika maktaba. Mazingira yamepangwa kwa utulivu yakionyesha viti na rafu nyingine zilizojaa vitabu. Mandhari inaangazia umuhimu wa ujumuishaji na upatikanaji wa elimu kwa wote katika maeneo ya umma.

Watoto watatu wamekaa sakafuni wakicheza kwa furaha na kifaa cha mziki chenye rangi angavu. Wamezungukwa na watoto wengine katika chumba chenye mandhari ya kuvutia, likiwa na rangi za kupendeza zinazochangamsha mazingira ya ujifunzaji wa awali.

Watu wawili wanashirikiana kutengeneza nyumba ya ndege kwa kutumia mbao na vifaa vya useremala. Moja anashikilia umbo la nyumba huku mwingine akitumia kifaa cha kuchomelea au kuchimba. Meza imejaa vifaa vya kazi na rafu ya nyuma inaonyesha mazingira ya karakana ya kisasa.

Mtoto mwenye mguu wa bandia anaketi juu ya zulia la mstari, akicheza kwa furaha na kuta za mbao zenye herufi na picha. Mtu mzima anamsaidia kwa kupanga baadhi ya kuta pembeni. Mandhari hii inaangazia ujumuishaji wa watoto wenye ulemavu katika michezo ya kukuza akili na ustadi wa mikono.

Mtu mzima na mtoto wameketi mezani wakishirikiana kutatua fumbo la mbao. Mtoto anaonekana makini akipanga vipande, huku mtu mzima akimwangalia kwa upole. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha kubwa na mmea wa kijani uko pembeni, likiwa ni mazingira tulivu na ya kujifunza nyumbani.

Wafanyakazi watatu waliovaa mavazi ya samawati wanafanya kazi kiwandani. Mmoja akitumia kompyuta kibao huku wengine wakishugulikia na vifaa mezani. Rafu zilizojaa vifaa na vipimo vya kazi vinaonyesha mazingira ya uzalishaji wa viwandani yalio na mpangilio mzuri.